Onyesho zuri na la kupendeza la soko la viungo, ambalo linawezekana kuchukuliwa kwenye soko la kitamaduni. Viungo mbalimbali na mimea kavu hupangwa kwa nadhifu piles za koniko ndani ya mapipa ya mbao au vyombo. Vikolezo hivyo hutofautiana rangi kuanzia nyekundu, manjano na machungwa hadi kijani kibichi.

Kikundi cha watu, wengi wao wakiwa wanaume waliovalia mavazi ya kitamaduni, wakiwa wamekusanyika kwenye mashua au kizimbani, waelekea kwenye soko la samaki au bandari la uvuvi; samaki wakubwa, wengine tilapia au kambare, wamepangwa vizuri kwenye sakafu ya mashua ambayo ina uso nyekundu.

Kibanda cha soko kinachouzwa samaki wa moshi au waliokaushwa, kuna uwezekano katika mazingira ya soko la wazi. Mbele vikapu vingi vikubwa vilivyosokotwa hujazwa na samaki kavu au kuvuta sigara iliyopangwa vizuri. Samaki hao huonekana wakiwa wamepikwa vizuri, huenda wamehifadhiwa kwa muda mrefu wa kuhifadhi na kuboresha ladha. Samaki hao hutofautiana kwa ukubwa na vikapu vingine vimewekwa kwenye vyombo vya plastiki vya njano.

Mmea wa kijani kibichi na maua ya waridi, kwenye umbo la tarumbeta yakichanua kati ya majani maua, yana rangi ya pinki au majenta, yenye vituo vyeusi na majani yanayowazunguka ni ya kijani kibichi yenye afya na mengi.

Sahani ya chakula iliyo nuliwa inje kwa mwanga wa asili kwenye sahani kuna vipande vitano vya mahari wa rangi ya dhahabu kahawia ambayo hupatikana kwa faida katika vyakula vya Afrika mashariki au Afrika Magharibi.

Mchuuzi wa vyakula vya barabarani aliyekaa ni mwanamke aliyevalia vazi la mau yenye mchoro wa mau na kilemba cheusi ameketi kando ya meza iliyojaa vitafunio vingi vya kukaanga ikiwemo samosa, mandazi ya pembe tatu, mpira ya kukaanda pande zote ikiwezekana fala fel au mipira ya nyama.

Sahani kubwa ya jumuia ya chakula iliyoashiriki na watu wengi walioketi karibu na meza. Sahani hiyo inaonekana kama wali wa pilau au aina ya biriani, ukiwa umepangwa kwa ukarimu na kitoweo cha nyama au mchuzi. Mayai ya kuchemsha na mboga na vitoweo vya viungo kando. Mikono mingi inaingia na vijiko au kula kwa mikono yao ikionyesha mlo wa pamoja.

Ndege anayewinda anelekea kuwa tai akipaa angani huku mbawa zake zimetanda kikamilifu. Maanthari nyuma ni anga ya buluu isiyo na mawingu. Ndege ana mbawa zenye ncha nyeusi na mwili mwepesi wa kahawia. Kichwa chake kimeinama kidogo huku kitelemka.

Mwanamke akinyunyuzia ng'ombe dawa ya kuua wadudu. Mwanamke huyo amevaa suti ya kinga ya rangi ya blue na amebeba kinyunyuzio cha mkoba cha blue na njano, anatumia pua ya kinyunyuzio ilikupaka dutu.

Kundi la miti mikubwa ya mbuyu yenye shina nene pana na majani ya kijani kibichi. Mti inaonekana kuwa ya zamani sana na inakua karibu na kuunda aina ya shamba la asili. Kuna maandishi na alama zilizochongwa au kupakwa rangi kwenye baadhi ya vigogo vya miti.

Eneo lenye shughuli nyingi za soko la vyakula mitaani katika hali inayoonekana kuwa ya mijini. Mbele yake mwanaume aliyevaa fulana ya manjano anauza vitafunio vilivyokaangwa sana, huenda vyakula vya mtaani kama vile bagia, samosa na mandazi vilivyowekwa kwenye trei kwenye meza. Mwanaume mwingine aliyevaa shati jeusi anachagua au kununua chakula.

Mtazamo wa karibu wa mishakiki ya nyama inayochomwa juu ya moto uliowazi. Mishakiki huwekwa kwenye grill huku nyama ikichemka na kupika. Nyama inaonekana kuwa imechomwa vizuri ikiwa na mchanganyiko wa vipande vilivyokonda na vya mafuta.

Mchuuzi wa chakula cha mitaani akiwa kwenye duka lake, huenda mahali fulani Afrika Mashariki, labda Kenya. Kulingana na mtindo na aina za vitafunio, muuzaji ni kijana aliyevalia shati la cheki, amesimama nyuma ya meza iliyosheheni aina mbalimbali za vitafunio vya kukaanga kama vile samosa, maandazi, kaimati, donati, roli zilizokunjwa kama chapati na bajia.

Eneo la kupendeza la chakula cha mitaani, wakati wa usiku ambapo muuzaji anatayarisha na kuhudumia vitu mbali mbali na kuchoma, muuzaji amevaa shati la bage na muundo wa apron amesimama nyuma ya meza iliyojaa mishakiki wa nyama na vyakula vingine.

Eneo la soko la samaki la nje ambalo huenda liko karibu na eneo la pwani. Mbele ya mbele kuna safu za samaki wapya waliovuliwa huenda tuna au makrili waliowekwa vizuri kwenye meza za kuuzwa. Watu kadhaa wakiwemo wachuuzi na wanunuzi wanaonekana kwenye eneo la tukio.

Shughuli ya ukamuaji maziwa kwa kutumia mfumo wa kukamua kwa makini kia. Ng'ombe kadhaa wamepangwa kwenye mabanda na viwele vyao vimeunganishwa na mashini za kukamulia kupitia vikombe vya kunyonya. Mashini hizi ni za kukamua maziwa ambayo hukusanywa kwenye vyombo vikubwa vyenye uwazi au mitungi iliyowekwa chini ya ng'ombe.

Soko la mtaani ambapo ndizi mbivu zinauzwa. Rundo kubwa la ndizi mbingu linaonyeshwa kwenye gari au meza mbele. Ndizi zina madoa meusi kuashiria kuiva. Upande wa kushoto, mwanamke aliyevaa hijabu ya zambarau na mavazi ya kitamaduni ameegemea kreti ya kijani kibichi, ikiwezekana muuzaji.

Duka zuri la vyakula vya mitaani likionyesha aina mbalimbali za vyakula vya mishakiki. Mishakiki imepangwa kwa safu nadhifu na hutofautiana katika rangi, muundo na viungo. Upande wa kulia kuna mishakiki nyekundu yenye kung'aa ya nyama ya kuokwa ambayo huenda imechomwa au tayari kuchomwa.

Ndizi mbichi iliyochunwa ikiwa imeshikwa mkononi mwa mtu. Ndizi inaonekana kuwa dhabiti na yenye wanga, ikitofautisha na ndizi mbivu, ambayo itakuwa laini na tamu zaidi. Huko nyuma kuna ndizi nyingi za kijani kibichi ambazo hazijachujwa kuonyesha kwamba kuna uwezekano kwamba zinakusudiwa kupikwa badala ya kula mbichi.

Shamba la migomba lina linalo tunzwa vizuri, mimea ya migomba inakua kwa sasa, kila moja ikipandwa kwenye mashimo ya mtu binafsi ya duara au bakuli yaliyochimbwa kwenye udongo wa rangi nyekundu kahawia, mashimo haya huenda ni sehemu ya mbinu ya kuhifadhi maji na virutubisho inayotumika katika kilimo hivyo kusaidia kunasa maji ya mvua na kupunguza mtiririko wa maji.

Mchuuzi wa barabarani akiuza ndizi kwenye soko au kibanda cha barabarani mchuuzi huyu ambaye ni mtu ambaye amevalia shati la njano yaonekana ameshika mkungu wa ndizi huku akiwa amesimama na mkungu kubwa la ndizi mbivu.

Shamba la kijani kibichi lenye mchanganyiko wa mazao na migomba. Mimea ya migomba kujitokeza, huku majani yake marefu na mapana yakifika juu. Mbele yake, kuna kifuzi cha udongo ikiwezekana rundo la mboji au eneo linalotayarishwa kwa ajili ya kupanda.

Kundi kubwa la migomba ya kijani kibichi ikiwa bado imeunganishwa kwenye mmea wa migomba. Ndizi hazijaiva kama inavyoonyeshwa na rangi ya kijani kibichi. Yameunganishwa pamoja kwa mikono mingi na majani mapana ya kijani kibichi yanaonekana kuzunguka kundi mfano ya mimea ya migomba.

Kikundi cha watu wanaotoa chakula labda katika mpangilio wa programu ya kulisha shuleni au jumuiya. Watu wamekusanyika karibu na chungu kikubwa cha chuma cha kupikia wakiosha chakula kwa kutumia tray za chuma na bakuli za plastiki.

Mishakiki ya nyama ikichomwa kwenye choma cha makaa usiku. Nyama inaonekana kuwa ndogo iliyokatwa vipande, ikiwezekana nyama choma au mishakiki, chakula maarufu cha mitaani cha Afrika Mashariki. Mishakiki huwekwa karibu kwenye grill ya chuma ya pande zote juu ya makaa unaowaka nyekundu moto na kuifanya nyama kuwa na sura nzuri.

Mtu akiandaa shawarma, au aina ya sawa ya chakula cha mitaani. Nyama inapikwa kwenye rotisserie iliyo wima na tabaka za kuku au nyama ya ng'ombe iliyokolezwa pamoja na kuzungushwa pole pole ili kupika.

Usanidi wa kibanda kwenye kile kinachoonekana kuwa maonyesho ya kilimo au maziwa ,warsha au maonyesho ya biashara. Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara yaekea ni mwakilishi au mtaalamu anaeleza jambo fulani kwa kundi la wageni kwa shauku. Anaashiria kwa mikono yake na kutabasamu akipendekeza mwingiliano wa kuvutia na wa kuelimisha.

Kikundi cha cacti kinachokuwa katika mazingira ya nje ya asili. Cacti ina pedi bapa zenye umbo la mviringo na miiba inayochomoza kutoka kingo zake, ambayo ni sifa ya aina fulani za cacti ya pia ya prickly .

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi za kijani kibichi, ndizi ambazo huenda sijaiva, zikiwa zimevunwa na kupangwa kwenye mikungu. Vikundi vingi vya ndizi za kijani vilivyojaa vyema vinaonekana. Ndizi bado zimeunganishwa kwenye mabua yao na kupendekeza kuvunwa hivi karibuni.

Sehemu ya mimea ya kijani inayokuwa kando ya uchafu au udongo, mimea minene yenye majani mabichi hutawala sehemu kubwa ya sura maua madogo ya manjano yanaonekana kutawanyika kati ya majani.

Soko nzuri la ndani ambalo huenda liko katika eneo la Pwani au Tropic kulingana na aina za mazao yanayoonyesha, banda hilo limejaa aina mbalimbali za vikolezo, mimea na bidhaa nyingine kavu pamoja na nazi mbichi, vitungu saumu na maganda ya tamarind .

Mandhari nzuri ya kitropiki inawezekana kuwa katika eneo la mapumziko la pwani au eneo la asili la pwani. Mbele ya mbele kuna lawn iliyopambwa kwa uzuri, na njia ya mawe iliyopinda inayo ongoza kwenye kijani kibichi.

Kundi la watu wanaoelekea kuwa wakulima au wapenda kilimo wakiwa wamesimama karibu na mmea wa migomba wakiwa na migomba mibichi yenye afya. Kundi hilo lina watu kadhaa wakiwemo wanawake watatu waliovalia mavazi ya rangi wanatabasamu na wanaonekana kuangalia au kujadili migomba pengine wakati wa hafla ya kilimo au mafunzo ya kilimo.

Sahani mahiri na yenye hamu ya chakula. Lengo kuu ni mishakiki miwili ya nyama iliyochomwa, ikiwezekana kuwa kebab ya nyama ya ng'ombe au ya kondoo ambayo imechomwa na kukaanga. Wanahudumiwa kwenye kitanda cha wali wa majano mkali. Ikiwezekana wali wa majano au za farani.

Mandhari ya nje ya nyama choma. Mbele yake mishakiki ya nyama ya kukaanga, inawezekana kuwa ya nyama ya ng'ombe au kuku, inachomwa kwenye wavu watumwa juu ya mwali ulio wazi au grilli ya gesi. Nyama inageuka rangi nyekundu, hudhurungi ikionyesha kuwa inapikwa au kuchomwa, ikiwezekana kwa mitindo sawa na nyama choma au kebabs .

Sahani ya wali wa kitamaduni wa Kiafrika. Pengine wali na maharagwe au wali wa mitindo wa wakwae iliyopambwa na kutumia kwa kuandamana. Sahani kuu mchele na maharagwe sehemu ya msingi inaonekana kuwa mchele wa nafaka ndefu uliochemshwa na maharagwe pengine mbaazi zenye macho meusi au kunde.

Barabara ya mawe yenye kupendeza kwenye bustani. Tau hilo limetengenezwa kwa matofali ya mawe yaliyochafuliwa na hali ya hewa na limefunikwa kwa mizabibu ya kijani kibichi, ikionyeshwa kuwa limekuwepo kwa muda.

Ukaribu wa chakula cha ladha kilichopangwa kipengele kikuu kinachoangaliwa kinaonekana kua Kebabs. Mshakiki ya nyama iliyochomwa, iliosagwa, ambayo huenda imekolezwa na viungo mbalimbali zinatumiwa kwenye sahani ya chuma ikiwezekana kuonyesha mpangilio wa chakula cha jadi au cha mitaani.

Mchele wa mvuke ambao hutolewa kwa uzuri upande mmoja wa sahani ukionekana kuwa mwepesi na uliopikwa vizuri. Kipande cha samaki wa kukaanga labda Tilapia na nje ya dhahabu kahawia krispi. Samaki huwekwa karibu na mchele. Sahani ndogo ya mraba na kari ya samaki ya kupendeza au mchuzi.

Kiasi kikubwa cha wali ikiwezekana biriani au pilau pamoja na curry nyekundu au kitoweo juu. Kuna vipande vya nyama labda kuku au nyama ya ng'ombe katika mchuzi wa tajiri.

Sahani ya kupendeza ya pilau. Sahani maarufu ya wali iliyotiwa viungo ambayo hupatikana sana katika vyakula vya Afrika Mashariki. Inaonekana kwamba pilau hiyo imetengenezwa kwa wali wa nafaka ndefu iliyopikwa kwa vipande vya nyama, labda ya ng'ombe au mbuzi, na kuongezwa vikolezo vyenye harufu nzuri kama vile karafuu, iliki, mdalasini na pilipili nyeusi.

Eneo la soko la wazi lenye shughuli nyingi yamkini katika nchi ya Afrika magharibi kulingana na mavazi ya kitamduni na aina ya bidhaa zinazouzwa, wanawake waliovalia mavazi ya kitamaduni ya rangi utawala mbele, wanawake wawili waliovalia mavazi ya manjano na vifuniko vinavyolingana wanaonekana kuwa kwenye mazungumzo au kufanya ununuzi.

Rundo kubwa la chipsi za viazi, kripsi za rangi ya dhahabu kahawia, zinazotolewa kwenye sufuria ya chuma au beseni la kina kifupi, kwenye kile kinachoonekana kuwa kibanda cha kuuza chakula mtaani au soko la wazi. Mbele lengo kuu ni rundo la chipsi nyembamba zilizokatwa zilizokaangwa kwa kina, ambazo zinawezekana kufanywa upya.

Mishakiki ya kuku ikichomwa kwenye choma au choma wazi. Mishakiki hiyo imepakwa marinade ya manjano ambayo labda imetengenezwa kwa viyngo na mimea na kuwapa rangi tajiri ya dhahabu.

Eneo la soko la chakula la mtaani lenye watu wengi. Wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamekusanyika kwenye kibanda wakiuza aina mbalimbali za vitafunio vya ndani na baadhi zilizookwa. Mbele ya kijedwali zimejazwa aina mbalimbali za chakula ikiwa pamoja ni samosa, donat , mandazi, peremende za nazi, keki na mandazi mengine.

Eneo la maandalizi ya chakula mtaani. Mtu ameshika kachiri akitumia kijiti kidogo cha mbao, ananyunyizia unga wa pilipili nyekundu katika kiungo hicho.

Mkulima wa ndizi akiwa amesimama kando ya mmea wa migomba kwenye shamba au bustani yenye majani mengi. Mkulima huyu akiwa amevalia fulana ya bluu na kofia, anafika hadi kuvuna ndizi zinazoiva kwenye mti.

Tukio lenye shughuli nyingi katika soko la samaki la nje. Pengine katika mji wa pwani au bandarini. Katikati mwanaume aliyevaa shati la chungwa na kijivu anapima samaki wakubwa aina ya jodari kwa kutumia mizani ya kimakanika iliyowekwa kwenye kinyesi cha mbao. Samaki kadhaa wakubwa wamewekwa chini na juu ya mizani.

Sahami ya wali mweupe uliotumiwa pamoja na bakuli la kitowea cha samaki. Kitoweo hicho ni tajiri rangi nyekundu, kahawia, ambayo inaweza kuwa na mchuzi wa nyanya na mimea na viungo. Kipande cha samaki kilichopikwa ikiwa ni pamoja na uwezekano wa sehemu ya mkia.

Maandhari mzuri ya soko linaliowezekana kuwa katika eneo la Afrika au pwani, mbele ya mbele kuna viombo kadhaa vikubwa vilivyojaa aina tofauti za viungo ikiwa ni pamoja na manjano, angavu na manjano, poda ya pilipili, ya chungwa na poda za nafaka zingine za rangi.